Watu wazima wapo darasani, wameketi kwenye viti na wengine wamekaa chini, wakifundishwa hesabu kwa kutumia ubao, pia yupo mwalimu wao anaewaelekeza.

Duka linalouza na kukodisha vitabu vya aina tofauti, kama vile vya wazee, watoto, na vijana. Vimepangwa kwenye makabati ya wazi, pia yupo mteja akitafuta anachokipenda.

Kwenye geti la shule ya watoto wadogo(chekechea). Kuna picha za katuni zilizobandikwa ukutani na getini pia yupo mmama mmoja akiwa amemfata mwanaye.

Shule ya msingi Ina madarasa mengi yaliyoungana na korido moja. Kwenye ukuta kuna picha za mifumo ya mwili na viungo. Kwa nje kuna uzio wa maua unaozunguka darasa.

Kitabu cha mtoto wa shule ya msingi kinachoelezea utumiaji sahihi wa kiswahili cha maneno mawili kama hiki na hivi, wapo watuwazima wawili na watoto wadogo wawili waliovaa sare za shule.

Shule ya pia msingi ipo katikati ya miti mirefu, sehemu ya mbele ni eneo la michezo; lenye bembea za aina tofauti, kama vile: za kuning'inia, kuteleza na za kuruka.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa darasani wamevaa sare za bluu na mashati meupe, wameketi na kumsikiliza mwalimu wao ambaye anawafundisha amesimama mbele mwenye jinsia ya kiume.

Chumba cha maabara kilichopo ndani ya shule ya sekondari chenye viti na meza zilizounganishwa na masinki, pia kuna kemikali za aina tofauti zinazotumika kwa ajili ya mafunzo ya wanafunzi pia kuna picha ukutani zinazoanesha mifumo tofauti ya wanyama na binadamu.

Kwenye shule ya sekondari kuna madarasa ambayo hutumika na wanafunzi kufundishiwa, pia kwa nje kuna vimbweta ambavyo hutumika kusomea jioni.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa na mwalimu wake akisahihishwa yale aliyokuwa amekosea kwenye daftari lake. Mbele yao kuna meza iliyojaa vitabu na madaftari.

Wanafunzi wa chuo wameketi darasani, wakimskiliza mwalimu wao anayowafundisha mbele, huku wakiwa wanafungua vitabu na kuandika kwenye madaftari.

Wanafunzi wa chuo wapo nje wamekaa kwenye viti vya mbao yenye rangi ya kijani, wakijisomea kutumia vifaa vya kielektroniki kama kompyuta na simu huku wakiwa na madaftari na vitabu na mabegi yao wameyaweka juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wasichana, kwa wavulana; wamekalia viti vyenye rangi ya kijani, huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa kuandika na kufunua vitabu.

Wanafunzi wa chuo wapo kwenye darasa kubwa wakifanya mitihani, wameketi kwenye viti vya chuma pia wamevaa sare.

Ndani ya chuo kwenye darasa kubwa wapo wanafunzi wa kijisomea, wakiwa na vifaa vya kieletroniki, vitabu na madaftari wengine wamekaa kimakundi.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani, wakiwa wameketi na kumsikiliza mwalimu wao, aliyesimama mbele akiwafundisha, huku wakifunua vitabu, na simu kwa ajili ya kusomea.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wameketi kwenye viti vya mbao, wakike na wakiume wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele akiwafundisha.

Wanafunzi wa chuo waliohitimu masomo wamevaa majoho, huku wakirusha kofia zao hewani wakiwa na furaha na vicheko.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi darasani, huku wamevaa barakoa, huku wakimsikiliza mwalimu wao anaewafundisha ambae amesimama mbele.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike, wakiwa ndani ya hosteli lao mmoja akiwa anapanga nguo huku wengine wawili wapo juu ya vitanda vyao.

Wanafunzi wa chuo wakike wanne na mvulana mmoja wakiwa na madaftari yao, vitabu, kalamu na vifaa vya kielektroniki wakisoma chini ya mti.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wanaohusika na mambo ya utengenezaji wa gari, wapo na mwalimu wao, wakifundishwa kutumia na kusoma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wameketi, Wamevaa sare za makoti ya bluu. Pia wanatumia vifaa vya umeme ili kurekebisha na kutengeneza simu za mkononi.

Wanafunzi wa kike wa chuo cha ufundi wapo ndani ya darasa, wakihusika na kuchomelea chuma, kwa kutumia vifaa vya umeme, huku wakiwa wamevaa miwani mikubwa pia na barakoa.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi mwenye jinsia ya kiume, amevaa kofia ya kijani saa ya bluu huku akiwa ameweka vifaa vyake vya umeme juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wako darasa wameketi, wakitizama ngamizi inayotumika kusomea na kufundishia na walimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha veta wapo darasani wakiwa wameketi wakitengeneza vifaa aina tofauti vinavyotumia umeme.